Hii ni hosipitali ya meno, hii ni sehemu ndogo ya mapokezi ambapo wateja hufika kwa ajili yakupata taarifa kabla ya kwenda kumuona daktari.

Binti aliyeonekana akiwa amekaa na kulala katika kitanda cha wagonjwa, mbele yake ni daktari anaonekana ni daktari wa meno akiwa anatengeneza na kuangalia meno yake.

Hii ni sehemu ndogo ya hospitali, inaonekana ikiwa katika hali nzuri ya usafi wenye mpangilio mzuri, sakafu ikiwa ni ya rangi nyekundu, zilizopaka rangi ya kupumzisha macho, zinaongeza mazingira ya utulivu.

Wanakijiji wa rika mbalimbali waume kwa wanawake, wamefika katika eneo dogo linaloonekana ni sehemu ya hospitali, manesi wanaonekana wakija kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa.

Daktari akiwa amevalia sare yake ya udaktari pamoja na kifaa cha kupimia, akiwa katika ofisi ndogo amezungukwa na vitabu huku akionekana akiwa anafanya kazi katika kompyuta mpakato.

Nesi amesimama akiwa amevalia sare yake ya unesi. Amevaa nguo yake nzuri na kupendeza kwaajili ya kazi .

Daktari wa meno akiwa amevalia glavu nyeupe akionekana kuangalia mgonjwa aliyeketi katika kiti chake, ikiashiria amekuja kwa ajili ya afya ya meno.

Daktari wa watoto akionekena kufika katika kitanda alichokaa mtoto pamoja na mama yake, huku akiwa na daftari dogo katika mkono wake kwa ajili ya kuchukulia rekodi za mtoto.

Sehemu ndogo ya ofisi inayotumika kwaajili ya ushauri nasaha juu ya mambo mbalimbali yanayohusiana na jamii au afya kwa ujumla.

Wazazi wamefika katika sehemu ndogo ya kituo cha afya, huku ikonekana ni siku ya kutoa chanjo, kwa watoto wenye umri mdogo.

Watoto wa shule wakipimwa afya na madaktari au wauguzi wa shule. Shughuli hii nikwa mara kwa mara kusadia kuhakikisha watoto wanaendelea vizuri, na kukomaa kwa afya njema.

Aina ya matunda, aina ya chugwa pamoja na tangawizi, machungwa haya yamesagwa kwa ajili ya kutengenezea juisi au yanayoweza kutumika kama dawa ya kifua.